Chupa ya kioo imepambwa na karatasi nyeupe kuna maandishi nyeusi ambayo imeandikwa kwa hiyo chupa imefunikwa na kifuniko ya mabati kuna mtu ambaye ameshikilia akiwa amevalia kitu ambacho ni cha kijani kibichi kuna sindano na sirinji.

Mama mmoja ambaye amefuga nywele yake akiwa amekaa kwa kiti cheusi. Amebeba mtoto mkononi. Daktari amesimama, ambaye amevalia vazi nyeupe, amevalia barakoa akiwa anamdunga mtoto.

Tenki ya maji yenye iko na machuma mrefu, kuna mtu ambaye amevalia sare ya rangi ya manjano anajaribu kupanda, kuna miti kando yake ya rangi ya kijani na huyu mtu anatazama, mtu mwingine amekalia juu kabisa juu ya tanki.

Machupa ambazo zimesimamishwa, zingine zimefunikwa na vifuniko za plastiki na rangi ya sambarau, rangi ya buluu. Chupa zingine ambazo zimefunikwa na mabati. Kuna sirinji ambazo zimewekelewa juu ya meza, kuna dawa.

Daktari ambaye amevaa vazi ya rangi ya manjano, ameshuka nywele, amevalia barakoa, anadunga mtu ambaye amekaa. Amevalia barakoa na saa na sindano kwa mkono. Juu ya meza kuna chupa ya plastiki imefunikwa.

Watu wamevalia mavazi nyeupe wakiwa wamebeba mitungi kwa migongo wamejifunika wanamwagilia dawa mimea ambayo niya kijani kibichi kando kuna miti ya kijani kibichi.

Watu ambao wamevalia barakoa na na mavazi nyeupe, mmoja akiwa amebeba kitu mkononi mwake anamwaga dawa, viti kando yake, maua ya kijani kibichi huku taa wa rangi nyeupe.

Chupa nne za rangi nyeupe, moja ikiwa imefunikwa na rangi ya hudhurungi ingine vifuniko ni za nyeupe zimeekelewa Kwa kitu ambacho ziko na rangi ya bluu iliyokasa...

Mama ambaye amevalia vazi ya rangi ya buluu na barakoa. Ndani kuna vazi nyeusi. Ameshikilia baba ambaye amekaa amevalia kofia na sare ya rangi nyeupe, akiwa anamdunga sindano kando yake, kuna karatasi ya rangi ya...

Ghorofa ya mawe inaonekana kuanguka kuna mtoto ambaye amesimama Kando yake akiwa amevalia vazi la juu la rangi ya bluu Kando yake kuna miti ya rangi ya kijani ikiwa imeanguka na mawe mingi na mtoto akiwa amesimamia maa....

Mtu mmoja mwenye amenyoa nywele amevalia nguo ya sambarau amejifunika kitambaa ya rangi nyeusi na nyekundu baba mmoja akiwa amemshika mguu wake na mkono na anamtazama venye amelala .

Watu wawili mmoja akiwa amevalia nguo ya madoadoa na mwingine akiwa amevalia sare yake ya juu ya rangi ya buluu amevaa kitambaa kwa kichwa akiwa amefungua kitabu anamwonyeshs mwingine , kando yake kuna televisheni hapo juu kwa ukuta kuna manguo zenye zimepa

Daktari amevalia vazi nyeupe na rangi ya bluu amechana nywele yake ameshikilia katoto kadogo ambako kamebebwa na mamayake ambaye ameshuka nywele kando yake kuna watu mmoja akiwa amevalia vazi ya rangi ya manjano akiwa amebeba kitu kama mfuko ya rangi ya sambarau na kuna daktari mwingine mwenye vazi nyeupe na amesimama kando.

Maji mingi chafu, watu wanaogelea ndani, nyumba ya mabati mambao ziko nje miti imesimama, manguo zimeanikwa juu, kando yake kuna nyumba yenye iko na mabati ya rangi ya buluu.

Daktari amevalia vazi ya rangi ya bluu iliyokaza, amevalia barakoa, amechana nywele yake, ameshika mtoto kwa mkono, kuna mama naye ameshikilia mtoto kwa uso, amevalia barakoa, daktari akiwa anamdunga sindano, mtoto amevalishwa sare ya rangi ya bluu.

Watu ambao wamevalia sale ya bluu na makovia za rangi nyeupe wengine wakiwa wameinama, kuna nyumba imeanguka ya mawe wanarokota vitu hapo na mwingine akiwa amesimama mwenye nywele mrefu.

Chupa moja ambayo inakaa rangi ya kijani kibichi, iko na kifuniko ya kijani kibichi kuna karatasi ambayo iko juu yake iko na maandishi nyeupe, maandishi ya kijani, maandishi nyekundu na iko na madawa ndani.

Mtu mmoja ambaye amevalia vazi la rangi ya njano, amevalia barakoa, kofia, akiwa amesimama. Kando yake kuna meza imebeba machupa mbili za plastiki, za rangi ya buluu na kuna zingine kando yake nyeupe. Kuna kitu ambacho kiko kwa ukuta cha rangi ya buluu. Kuna mahali penye mtu anakanyagia akipanda juu.

Watu ambao wamesimama wengine wakiwa wameshika wengine wamenyoa nywele zao wengine wakiwa wamevalia makofia wamebeba simu mikononi, wamevalia sare za rangi ya kijani kibichi, rangi nyeupe, nyeusi na ya bluu. Kando yake kuna nyumba ya ghorofa. Kuna miti ya kijani kibichi.

Mama ambaye amevalia sare ya rangi ya buluu akiwa ameshikilia mtoto kwa mdomo. Mama mwingine ambaye ameshuka nywele amevalia sare ya rangi nyekundu akiwa ameshikilia mtoto akimtazama. Wengine wawili ambao wamevalia vazi la njano, wamesimama kando yao wakiwa wanatazama mtoto kando. Juu ya meza kuna mpira.

Watu wakiwa wamevalia manguo za rangi ya samawati wamekaa kwa viti za plastiki mmoja akiwa amesimama amevalia barakoa , amejifunika kitambaa kwa kichwa. Kuna nyumba ya ghorofa na ingine, chini kuna miti ya.

Daktari amevalia sare nyeupe akiwa ameshika sindano mkononi na sirenji anadunga mama mwingine sindano kwa mkono ambaye amekaa ameshuka nywele yake, juu ya paa kuna mtu ambaye amesimama kando yao akiwatazama.

Chupa tatu moja mrefu mbili ambazo ni fupi zimeekelewa juu ya meza ya rangi ya bluu kuna sindano sirinji ziko juu meza Kuna kitu ingine ya plastiki kando yao na mpira ya rangi ya bluu ambayo inakaa ya mviringo.

Daktari amevalia kofia na vazi jeupe na barakoa akiwa ameshika karatasi ambayo iko na rangi ya manjano na nyekundu na nyeupe, kando yake kuna machupa mingi zimeekelewa juu ya meza zikiwa na vifuniko nyeupe.

Watoto wanaonekana kuchezea mchanga. Wamesimama, wanacheka, wamenyoa nywele yao wa katikati akiwa amevalia vazi ya rangi nyekundu na ni weusi. Kando yao, kuna miti ya rangi ya kijani kibichi, wameonyeshana.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia kofia na barakoa na sare nyeupe. Mtu mmoja ambaye amelazwa kwa kitanda wakiwa wanamtazama akiwa amepanua mdomo.

Watu watatu ,mmoja akiwa amevalia sare ya bluu mwingine sare nyeupe na mwingine akiwa ameangalia kando wamevalia barakoa. Kando yao kuna maandishi yameandikwa na rangi nyekundu , ukiwa na kitu cha mbao kwa ukuta na kadirisha kadogo ambako ni ka.

Daktari amevalia vazi ya rangi ya buluu, barakoa. Anadunga mama ambaye amekaa kwa kiti, amevalia barakoa, amechana nywele yake sindano. Kuna watu wengine wamepanga laini wakiwa wanangoja wakitazama venye huyu anadungwa sindano.

Mama ambaye amevalia nguo ya rangi ya pinki akiwa ameshika mtoto mkononi akiwa anatazama mtoto mchanga. Amekalia juu ya kitanda cha chuma. Kando yake kuna kitambaa imefungwa kwa mbao ya rangi.

Mtu amevalia zare nyeupe akiwa ameweka mtungi kwa mgongo amejifunika, anamwaga dawa kwa mimmea ya majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mitungi za aina mbalimbali, mama mmoja akiwa amevalia sare lake mrefu amesimama akiangalia mtoto anayekaa juu ya mitungi, kuna watu wengine kando yao wakiwa wamezipanga kwa mstari na miti kando yao ya kijani kibichi.

Chupa mbili zenye zikona vifuniko za rangi ya bluu za plastki na chupa ni za rangi ambayo ni ya rangi ya dhahabu. Zimeekelewa makaratasi juu zikona maandishi ya rangi nyeusi na ya bluu. Kando yake kuna kitu kinaonekana kikona maandishi ya rangi nyeusi zimeekelewa.

Mbaba mmoja akiwa amejifunga kitu Kwa kichwa ametabasamu anaangalia mama ambaye amekaa, amevalia vazi ya rangi nyekundu ,ya manjano na kijani, mbaba akiwa amesika kalamu Kwa mkono yake amevalia vazi nyeupe.

Daktari mmoja amevalia barakoa amevaa nguo ya rangi ya bluu na kofia akiwa ameangalia mtu mmoja ambaye amelala kwa kitanda amevalia miwani kando kuna kitu ya mbao ambayo iko na mlango umefunguliwa.

Daktari ambaye amevalia vazi ya rangi ya buluu, akiwa ameshika kichuma kwa mkono na tochi ambayo imemulika mtu ambaye amelala, akiwa amepanua mdomo wake. Daktari akiwa ameshikilia kichuma kwa mkono.

Chupa za rangi nyeupe za plastiki na zingine ambazo ni za zimeundwa na vioo, ziko na makaratasi ambayo yako na maandishi ya rangi nyeusi kuna sirinji na sindano zimeekelewa juu ya meza kuna kwa ukuta kuna kitu ya rangi ya buluu iliyo ya samawati.

Mtu amevalia vazi nyeupe na nyeusi akiwa ameshika chupa ya plastiki nyeupe moja likiwa na maandishi nyeusi.

Mtu amevalia vazi ya rangi ya bluu, ameshika mtungi, amevalia barakoa, mwingine mwenye amevaa barakoa naye anamtazama. Mlango uko wazi wa chuma, kuna milango mirefu, kando yake ukuta na miti ya kijani kibichi.

Watu wakiwa wamekaa. Mmoja amevalia miwani mwingine akiwa amesimama. Daktari amevalia miwani akiwa anamwekea kitu ambacho ameshika kwa mkono, anaiwekelea masikioni. Kuna viti za plastiki.

Lori kubwa la rangi nyupe na nyekundu likiwa limesimamishwa kwa barabara , kando yao kuna watu wawili ambao wamesimama, kuna miti ya rangi ya kijani ambayo iko kando yao, kuna mti moja ambao umekauka na kuna vitu za stima ambazo ziko huko juu na chini kuna kiwanja ya rangi.

Chupa tatu mbili zikiwa na rangi nyeupe, imepakwa na rangi ya hudhurungi hafifu kuna kufuniko moja ya bluu chupa ingine ya rangi nyeupe chupa ingine ambayo ina rangi ya mchanga na kifuniko cha bluu zina rangi zote.

Mtu amevalia nguo ya manjano akiwa amebeba kitu kwa mkono ya plastiki ambayo iko na kimpira ya rangi nyeusi anatembea ndani ya maji kukiwa na miti kando yake ya kijani kibichi, ameinama.

Mama amevalia vazi la pinki akiwa amembeba mtoto mdogo. Daktari ameinama anapatia mtoto dawa, wanatazama mtoto, kando kuna ukuta wa rangi ya njano.

Mtu amevalia sare nyeupe akiwa amewekelea mavitu za aina, rangi tofauti tofauti, rangi nyekundu, nyeupe, ya kijani, manjano ya buluu, kuna karatasi imewekelewa kwa kitu kando kuna maandishi.

Magari zikiwa zinatembea kwa barabara ambayo imejaa maji, mtu mmoja akiwa, anaskuma kitu, ambacho ni cha, chuma, amevalia kofia na bagi kwa mgongo magari zingine zimeegezwa kando ya barabara miti ambayo iko na kijani kibichi.

Mtu mmoja ambaye amebeba mtungi ya rangi ya manjano kwa mgongo imefungwa na kamba nyeusi akiwa amebeba mtoto mkononi, watu wengine wako mbele yake wenye wamebeba mitungi.

Watu wamesimama wakiwa moja amevalia barakoa amebeba kamfuko na kitu ya kubeba barakoa na wengine wakiwa wanatembea wengine wamesimama ukuta nyumba imefuguliwa iko na mapambo ya maan....

Mtu mmoja mwanaume amevalia vazi ya rangi ya bluu akiwa amebeba kitu ya rangi ya manjano kwa mgongo, anamwagilia mahindi ndogo maji na kuna miti ya kijani ambayo iko nyuma yake na kuna vitu nyeusi za plastiki zime... .

Tayari mwanamke ameshuka nywele, ameinama, anaingiza kitu kwa sikio la mwanaume ambaye mwenye ameketi. Amevalia vazi la njano, mwingine akiwa amesimama akimtazama. Kando Yao kuna vitambaa za rangi ya buluu na nyeupe. Mwanamke anaingiza kitu jekundu kwa sikio.

Watu wawili wakiwa wamevalia vazi ya rangi ya bluu mmoja akiwa amekaa mwingine amesimama. Mwenye amekaa akiwa ame ekelea mikono yake miwili chini ya kichuma kando yake kuna kiti cha plastiki na meza ya mbao.

Mtu ambaye amevalia kitambaa nyeusi na vazi nyeupe na bluu, akiwa ameshika shanga, mwingine kando yake akiwa amebeba mtoto. Amekalia kwa kiti, amejipamba na shanga, kuna tunyumba tudogo, kuna nyasi iliokauka, kuna miti iliokauka, michache iko kijani kibichi.

Mama daktari amechana nywele amevalia vazi nyeupe na nyekundu akiwa anamtazama mama mmoja ambaye amevalia kitambaa cheusi kwa kichwa chake amekalia kiti cheusi, mama akiwa anamwambia mambo mengine. Kando yake kwa ukuta kuna makaratasi imepambwa ya rangi ya manjano.

Mama amebeba mtoto amevalia kofia ya rangi nyekundu na nyeusi nyeusi, akiwa anatazama mtoto, daktari amevalia miwani, amevaa sare ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi akiwa ameinama anapatia mtoto dawa.

Mama ambaye amevalia sare ya rangi ya buluu akiwa amebeba mtoto mchanga kwa mkono anaenda kumlalisha kwa kitanda ambayo imetandikwa na kitambaa nyeupe, kando yake kuna kitu ya rangi ya manjano ya kuekelea uku...

Daktari amevaa sare nyeupe, barakoa na miwani akiwa ameshika dawa kwa mkono wa kushoto na sindano na sirinji kwa mkono wa kulia. Kando yake kuna watu ambao mmoja akiwa amevalia barakoa nyeusi akiangalia upande.

Kuna mtoto mdogo amelala juu ya kitanda ya chuma. Kuna daktari mmoja akiwa ameinama anamtazama. Amevalia vazi nyeupe na la bluu. Kuna mwengine kando yake akiwa ameshuka nywele yake na amevalia miwani naye akiwa amevalia vazi nyeupe na ya bluu. Kando kuna kitu inakaa mwavuli.

Mama amesuka nyewele, amevalia miwani, amevalia sare nyeupe na nyeusi akiwa anaongelesha wamama ambao wamejifunika vitambaa. Wengine wamefunga kichwani wakiwa wamekaa.

Ukuta wa mawe mama ambaye amesimama akiwa amebeba mwavuli magari ambazo zimesimama zikiwa na rangi tofauti tofauti wengine wakiwa kando wametazama kuna miti ya kijani kibichi kando ya ukuta.

Madaktari, mmoja akiwa ameshuka amevalia vitu kwa mkono anatazama mama mmoja kwa masikio akiwa amemwekea kampira. Hapo chini kuna kitu ya chuma na mama ameshikilia kitu ingine na mkono yake akionekana.

Daktari amevalia sare nyeupe na nyeusi. Ameinama, ameshika mtu amevalia barakoa, amekaa kwa kiti ya plastiki. Anamdunga sindano. Mwingine, amevalia miwani na barakoa na sare nyeusi na nyeupe. Mwingine ameinama na sare nyeupe wakiwa wanatazama daktari akidunga.

Watu wamesimama wakiwa wamevalia sare nyeupe, wengine wameshikilia machuma, moja amevaa miwani, wengine amefalia sare nyeupe na rangi ya bluu. Kando kuna vioo kwa ukuta, kuna karatasi ambayo ikona rangi ya bluu iliyokaza na ikona maandishi nyeupe. Kuna mlango wa mchanga.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia barakoa , mmoja akiwa amevalia vazi ya rangi ya bluu mwingine vazi ya rangi nyeupe wakiwa wamepanua mama mwingine ambaye amelala kwa kitanda mdomo yake wameingiza mpira ndani ya mdomo.

Mama amevalia kofia na sare ya rangi nyeusi na nyeupe akiwa amefungwa vitu kwa mkono ameshikilia mtoto ambaye amelalishwa kwa kitanda ya chuma kando kuna kiti ambacho kimeekelewa juu kitu ambacho kinaonekana cha rangi.

Mtoto mdogo amelazwa kwa kitanda ya chumba, watu wawili mmoja akiwa amevalia miwani mbaba anamtazama na mama naye ako kando yake akiwa anamtazama. Vitanda ni za chuma.

Wamama wawili wamekaa mmoja amejifunika kitambaa mwingine ameshuka nywele amevalia barakoa ako na kalamu mkononi anaonyeshana mwenzake kitu chenye amebebana kwa mkono.

Watu wawili wanatembea mmoja akiwa ako na kipasa sauti wakiwa na manyumba ambazo ni za matope, juu kuna mawe, kuna mama mtu mmoja ambaye amesimama nyuma ya mama mmoja amevalia sare ya nyeupe na nyeusi. Kuna mtungi wa manjano.

Mawe, mti ambao umekauka, mawingu, mlima na hii mawe iko kwa shamba. Kumekauka, kuna shimo,

Watu wawili wakiwa wamevalia vazi ya rangi ya kijani mmoja akiwa amevalia miwani hao wawili wakiwa wamevalia barakoa mmoja ameshikilia kalamu kwa mikono yake mwingine ameeka kalamu yake kwa mkono wa kifua.

Chupa ambayo imesimamishwa juu ya meza, kuna sirinji ambayo iko kando yake hii chupa iko na kifuniko ambayo ni ya samawati na nyeupe na kando yake inaonekana rangi tofauti tofauti, rangi moja ikiwa ni ya zambarau ingine ikionekana ya njano na ingine nyeupe.

Mama amevalia miwani na barakoa ya rangi ya buluu. Daktari amesimama akiwa anadunga huyu mama sindano. Mama anaonekana kusikia uchungu.

Chupa nne ambazo zimesimamishwa mahali zikiwa ziko na vifuniko na kila chupa iko na rangi yake. Kuna yenye iko na rangi ya buluu, ingine iko na rangi ya manjano, na ingine iko na kifuniko ya buluu, na zingine mbili ziko na vifuniko nyeupe na moja ikiwa na rangi nyeusi, zikiwa ziki...

Chupa ya rangi ya udongo iko na kifuniko nyeusi iko na maandishi inabeba madawa imeekelewa juu ya chombo jeupe.

Watu wawili ambao wamevaa vazi lingine la manjano wanaangalia mama ambaye amekaa amevalia kofia na koti ya blue halafu wanapatia mtoto dawa na kuna mama ambaye anayetazama.

Watu wanne wanaonekana mama mmoja amekaa, kuna baba mmoja ameinama amevalia barakoa amevalia na gloves , na wengine anapanua huyu mama mdomo, na kuna wawili ambao wanasimama kando yao, wako na shughuli zao.

Mama mjamzito akiwa amesimama na daktari ambaye amevalia vazi la buluu na barakoa wakiwa wanaongea. Kuna televishieni kwa ukuta, kuna kitanda, kuna meza, kuna daktari mwingine ambaye amevalia kofia na barakoa akiwa anaangalia katoto kadogo ambako kamezaliwa.

Ni dawa ambayo ni ya kupaka, ambayo inapunguza maumivu mwilini imeandikwa na maandishi ya rangi ya bluu, maandishi ingine ni ya rangi nyeupe na hii dawa imesimamishwa juu ya kitu nyeupe.

Watu wawili mmoja akiwa amefunga nywele yake akiwa na sare ya juu ya rangi ya bluu akiwa amebeba ndoo yenye rangi nyeupe akichota maji akimwaga mwingine ameinama naye na beseni ambaye anamwaga maji akiwa amevalia barakoa.

Mtu amepanua mdomo daktari akiwa amesimama na amevalia barakoa, miwani na kofia na sare nyeupe akiwa anatazama mwengine mwenye amelazwa juu ya kitanda.

Chupa ya dawa ambayo imesimamishwa imefunikwa na kifuniko ambayo ikona rangi ya rangi nyekundu, imeandikwa ikona maandishi nyeusi kando yake kuna sindano na sirinji ambayo inaonekana kwa umbali.

Mama ambaye ako na kifaa na ndoo ya kupanguza nyumba, akiwa amevalia sare ya rangi nyekundu na long'i ya nyeusi, akiwa na mkebe ambayo iko na rangi nyekundu, akiwa ameshikilia kijiti. Kando yake kuna nyumba ambayo imeandikwa na watu wamechorwa.

Mtu amevaa vazi nyeupe, amebeba kitu kwa mgongo yake. Mtungi ambao uko na rangi nyeupe na ya blue , amevalia gloves , amevalia barakoa na kofia, amebeba, ameshikilia kichuma. Anamwaga dawa, kando kuna miti ambayo imekauka imesimamishwa na kuna nyingine ambayo ni ya kijani ambayo...

Chupa ambayo imeandikwa Pills for sex , chupa yenyewe ni nyeupe, imewekelewa juu ya kitu ambacho ni cha buluu na kando yake kuna kitu ambayo ni ya rangi nyeupe.

Katoto kachanga kakiwa kamelazwa juu ya kitanda. Kamezaliwa. Wamama wawili ambao mmoja amevalia sare nyeusi na mwingine sare ya theluji. Wamevalia makofi na barakoa.

Lori ambalo linaonekana kuharibika, kuna lingine ambalo limebeba mafuta watu wengi wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameinama, wako wamevalia manguo za aina ya rangi mbalimbali wengine wanajaribu kutazama hii gari ambayo inakaa kugongwa.

Daktari akiwa ameshuka nywele, amevalia miwani, amevaa sare ambayo iko na rangi ya blue ,ameekelea mtoto mchanga kwa besheni. Kando ni ukuta.

Mama amekaa, amevalia kitambaa kwa kichwa, amebeba mtoto. Daktari anakaa kando yake akiwa anadunga mtoto sindano. Kuna wengine wanabembeleza mtoto asilie, wamesimama kando. Meza kuna kitu ambacho ni cha rangi ya manjano kimesimamishwa juu ya meza cha kuwekelea vitu ambazo ziko za kudunga.

Watu wawili ambao wameinama wamevalia sare yao ya juu ya manjano na chini kuna rangi ya bulu wako kwa maji wananawa mikono yao, kuna mwingine kando yao akiwa amesimama akiwa tazama.

Mama amebeba mtoto. Daktari ambaye amevalia miwani na sare yao nyeupe anapatia mtoto dawa. Mtoto ameinamishwa na mama amemwangalia.

Mwanaume mmoja akiwa amekaa amevalia barakoa na ako na sare ya rangi nyeupe, kando yake kuna mtungi ambao uko na rangi ya manjano kuna chupa ya rangi nyeupe ikiwa imeekelewa juu ya meza huyu mwanaume akiwa anatazama kitu mbele yake.

Watu wameshikilia vichwa. Maandishi imeandikwa si ya headache solution ,si ya headache solution ,dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, mbili matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara. Kichupa kando yake ambayo imebeba dawa.

Mama ambaye amevalia barakoa amevalia kofia nyeusi na amejifunga kitambaa cha rangi nyekundu amepanua mdomo wake daktari ambaye amevalia sare nyeupe amevalia barakoa ya manjano na miwani anatazama huyu mwanamke ako na kichuma mkononi mama amefungua.

Watu wawili wameinama chini kwa sakafu mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanamume wamekalia kitambaa ambayo iko na rangi tofauti tofauti, kuna rangi nyekundu kuna rangi ya buluu kuna rangi ya njano na kuna rangi ya kijani kibichi wakiwa wanatazama sakafuni, kando yake kuna kiti ambacho kiko na gurudumu.

Watu ambao wako ndani ya maji kuna mbuzi kando ya nyumba, kuna nyumba zingine ziko karibu na maji, kuna watu wengine wanaonekana kwa umbali wakiwa wengi sana wengine wakiwa wamejifunika kwa mwavuli.

Watu wengi wamesimama juu ya lori ambayo imesimama. Wengine wamesimama chini wakiwa wamevalia sare ya kijani na rangi ingine nyeusi. Kuna mchanga imemwagika na mawe kando yake. Kuna ghorofa kubwa ambayo imejengwa hapo.

Daktari akiwa amevalia miwani amefunika kichwa yake na kofia akiwa amevalia barakoa, amevalia sare ya bluu, ametazama mama mwingine ambaye amelala kwa meno yake. Kuna kitu amemshika mkononi.

Watu wawili ambao wamekaa mmoja akiwa amevalia sare nyeupe mwingine akiwa amevalia sare ya rangi ya bluu wakiwa wamevalia barakoa wameinama mmoja anashika kalamu kwa mkono ,na kuna barakoa zingine juu ya meza.

Mtu mmoja anakaa kulala, mwingine amesimama ako na kichuma. Mwenye anakaa kulala amepanua mdono, kuna meno imeshikilia kwa hako ka chuma. Mwenye amesimama amevalia sare ya blue .

Daktari wa lab akiwa amekaa. Amevaa sare yake ya kazi nyeupe. Amevalia gloves , ako na miwani, ako na kalamu kwa mkono anaandika. Damu ambayo iko kwa tuvichupa tudogo imesimamishwa huko.

Machupa zimewekelewa juu ya mbao watu wakiwa wamesimama kando yao. Mmoja ameshikilia hiyo meza, mwengine anamtazama kando yake. Kuna shanga ambazo zimeegezwa juu ya hizi mitungi ya mipira ambayo ni ya plastiki. Kuna mwavuli ambayo uko juu.

Watu watatu wamevalia sare nyeupe. Wamebeba mitungi ya rangi nyekundu. Mmoja wao ameshuka nywele na hapo kando kuna miti ya rangi ya kijani.

Mtu amebeba chupa mbili, na mkono Yake. Amechuku ako na siringi na sindano anajaribu kuvuruta dawa. Kando yake kuna kabati, kuna ukuta wa rangi nyeupe na buluu.

Chupa ambayo imewekelewa juu ya meza iko na kifuniko nyeupe chupa yenyewe ni nyeupe na iko na maandishi ambayo iko na rangi ya udhurungi hafifu na rangi ya kijani na rangi ya samawati na rangi nyekundu.

Daktari ambaye amevalia sare nyeupe akiwa anamtazama mama ambaye amevalia sare nyeusi, kama akiwa ameshuka. Anamwangalia macho yake. Kuna kitu kando yake ambayo ni ya rangi nyeupe na kando kwa ukuta kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe na rangi ya...

Mitungi ya rangi nyeupe ambayo imezimamishwa kwa kamtungi ambayo ni ya kuzuia vitu zisikuwe moto. Kuna madawa zenye ziko ndani ya machupa zimeingizwa ndani, kuna zingine zimefungwa na karatasi, zingine ziko Tu bila kufungwa.

Mtu ambaye amevalia sare ya rangi nyeupe, amejifunga na mishipi ya sare rangi nyekundu, akiwa anainama, amevalia balakoa, ameshikilia mitungi ambayo inakaa iko na dawa. Kuna mtungi wa chupa kando yake huko na dawa ya rangi ya kijani kibichi.

Daktari ambaye ameshuka ako na sare ya bulu ameshika kalamu mkononi akiwa amemtazama mama mwingine ambaye ameshika nywele yake, mama amekalia kiti na daktari anamwangalia, mbele yake kuna televisheni.

Wamama watatu mmoja akiwa amevalia kofia, mwengine akiwa ameshuka nywele yake, mwengine akiwa akiwa amejifunika kitambaa cha rangi nyekundu akiwa ameshikilia kitu cheupe kwa mkono yake na amevalia shanga kwa mkono.

Machupa ambazo ziko na dawa zimeekelewa juu ya meza kuna sindano kuna sirenji na kuna barakao ambayo iko kando yake zimewekelewa juu ya meza hizi chupa zote zimefunikwa.

Madawa zimefungwa, zimekelewa juu ya meza. Maandishi imeandikwa Artemether & Lumefantrine Tablets Lumifen. zingine rangi ya paketi ni rangi nyekundu na nyeupe.

Maji, watu, pikipiki, gari, miti, watu wengine wamesimama, wengine wako ndani ya maji, wengine wanatembea na wengine wamebeba...

Mtu ambaye amevalia vazi nyeupe na kofia nyeupe amefungua sanduku. Hii sanduku iko na vitu ambazo zimefungwa kwa makaratasi. Kando yake kuna vitu zinakaa kama mambao. Kuna maua kando juu ya meza.

Mama ambaye amenyoa nywele akiwa ana tabasamu ameshika mtoto mkononi. Kando yake, kuna kitanda ambacho ni cha chuma, kando yake kuna neti ambayo iko na rangi nyeupe na mama mwenyewe amevalia nguo ambayo ni ya kijani.

Maua ya kijani, kuna wadudu ambao wana wengine wameshikilia kwa hizo maua, wengine wamepewa hapo juu. Juu kuna mawingu, kuna giza inaonekana, na kuna vitu mingi ambazo zinatoka toka kama.

Gari imesimamishwa ndani ya maji, kando yake kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi. Huko mbele kuna magari zingine zinatokelezea, kuna mwanga wa taa ambao unaonekana kwa umbali, kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi na kuna mawe ambayo imefunga kama ukuta.

Daktari ambaye ako na sare ya rangi ya blue ameshika sindano anadunga mtu ambaye amekaa, mwenye amevalia sare ya rangi ya blue na amevaa kitambaa ya rangi ya blue na rangi nyekundu, huyu mwenye amekaa amevalia barakoa na amevaa shanga.

Mtu ambaye amevalia vasi nyeupe na barakoa, amejifunga, amebeba mtungi ambayo uko na rangi ya samawati kwa mgongo. Ako na kichuma amevalia gloves na mwingine ako mbele na huko, kuna meza, anajaribu kumwaga kitu ambacho amebeba, amevalia kiatu.

Mtu amevalia miwani na barakoa. Amevalia vazi nyeupe, ako na sirinji na sindano. Anajaribu kufuruta dawa yenye iko kwa chupa. Watu wengine wamesimama kando yake. Mmoja amevalia, bakora, barakoa ya..

Mama ambaye amekalia kwa kiti ya mbao anaonekana kuumwa sana na mama mwengine ambaye amevalia barakoa amevalia kitambaa ya rangi ya bluu akiwa amemtazama jinsi anavyoumwa aki.

Mama ambaye amesimama amesuka nyewele yake. Amevalia barakoa na miwani, amevalia sare nyeupe, akiwa na mbaba mwingine ambaye amekaa akiwa amevalia nguo ya juu ya rangi ya kijani kibichi, naye amevalia miwani na bakora wakiwa wana...

Chupa za aina tofauti tofauti zikiwa zimeekezwa juu ya meza. Zimefunikwa na vifuniko za rangi tofauti tofauti. Kuna madawa ambazo zimemwagwa juu ya meza ambazo hazijafungwa kwa njia yoyote ile.

Watu wawili, mmoja akiwa amelala kitandani, wako hospitalini, kuna mmoja naye amekaa akiwa ameinamisha kichwa yake. Kando yao kuna beseni ambayo iko na rangi ya buluu. Kuna chupa ambayo umesimamishwa kando, kuna kabati ambayo imeekelewa mavitu.

Mkebe ambao umeandikwa Flugon capsules umewekelewa juu ya meza. Kuna madawa zimemwagwa juu ya meza. Meza hii ni nyeusi. Kuna mavitambaa zimewekelewa kwa ukuta.

Daktari ambaye amevalia sare nyeupe amevalia barakoa amesimama akiwa anadunga mama mwingine mwenye amevalia miwani barakoa na amebeba karatasi kwa mkono anamdunga sindano kwa mkono kuna watu wengine kando yake wanasimama wengine wakitembea.

Chupa mingi ambazo zimewekelewa juu ya meza ,ziko na karatasi ambazo zimebandikwa, karatasi nyeupe, na zimeandikwa na rangi nyeusi. Ziko na vifuniko za manjano zimewekelewa juu ya.

Hawa ni madaktari wa kijiji ,wakiwa wamevalia masare zao, wamebeba mabagi ambazo zimeekelewa chini za rangi nyekundu. Kuna huyo mama mwenye amesimama anawaongelesha. Chini kuna kitambaa yenye imetandikwa ambayo ni ya..,

Chupa ambayo imeekelewa juu ya meza kuna sirinji nyumaye kuna kitu kiko na rangi nyeusi, chupa imefunikwa na kifuniko, ama na meza iko nyeupe.

Manyumba zimezeeka, maji, miti yenye imekauka, miti ya kijani kibichi, manyumba za udongo, manyumba za mabati, minyama, vitu zimemea ndani ya maji.

Mama amekalia juu ya kiti akiwa anamtazama mtoto mdogo ambaye amenbeba kwa mkono. Mama ameshuka nywele kando yake kuna meza, kuna kitanda, na kuna vitu ambazo sinaegezwa kwa ukuta.

Daktari ambaye amevalia sare nyeupe, akiwa amevalia barakoa, ameshika mkono mama ambaye amekalia kiti ya miti na daktari anamdunga sindano akiwa amesimama. Kando yake kuna mitungi ambayo uko na rangi.

Moto mkubwa ukiwa unawaka unaonekana kwa umbali, kuna majani ambayo ni nyasi imekauka, kuna watu wawili ambao wamevalia vazi la njano na wamejifunika kofia na wamebeba kwa migongo kuna mmoja amebeba kitu ingine kwa mkono kama wale wenye wanazima maji.

Mkono wa binadamu umebeba chupa. Chupa imebeba dawa. Chupa iko na maandishi ambayo ni ya rangi nyeusi. Chupa iko na kifuniko, kuna sindano, sirinji ameshikilia kwa mkono. Chini yake kuna kitu inaonekana kama kitabu iko na maandishi nyeusi.

Mama mmoja ambaye amevalia mihiwani akavalia barakoa na juu amevalia blaosi ambayo ni ya rangi nyeupe na longi ambayo ni ya rangi ya buluu akiwa anadungwa sindano na mama ambaye amevalia barakoa na saa kwa amkono na pete.

Kuna mfuko ya dawa ambayo imeekelewa juu ya meza, kuna zingine tatu ziko kando yake zimeekelewa zote juu ya meza, hii mfuko iko na rangi tofautitofauti, kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyekundu na kuna rangi nyeusi.

Daktari amevaa vazi lake nyeupe, amevaa miwani, amevalia barakoa, amebeba kichupa ambacho kiko na kitu chenye kinaonekana kama majimaji, ya rangi ya kijani, kuna box hapo, ambayo ameshikilia kwa mkono.

Sodo zimepangwa, zingine zimeinamishwa, zingine zimesimama. Mtu amewekelea mikono yake miwili juu. Hizi sodo zimewekelewa juu ya meza.

Daktari ameinama akiwa amevalia barakoa, amevalia sare ya buluu akiwa ameinama, ameshika sindano na sirinji, anamdunga mtoto ambaye amebebwa na mama mwenye amevalia barakoa ameshika kichwani. Kuna kiti cheusi chenye mama amekalia. Kando yake kuna milango ya buluu ambayo.

Matangi za oxygen . Mwanaume amevalia vazi nyeupe na kofia nyeupe na balakoa, amesimama na kitu nyeupe ambacho kimefunikwa na rangi ya kijani na kando huko kwa ukuta kuna kitu kakibao ka rangi ya blue .

Chupa ambayo imefungwa karatasi iko na maandishi meupe, iko na kifuniko ya pinki, iko na maandishi nyingine ambayo iko na rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya sambarau na zimeandikwa na maandishi ambayo ni nyeusi.

Machupa za rangi tofauti tofauti, zikiwa zingine zimefunikwa zingine zikiwa ndani ya makaratasi zimefunikwa zingine na vifuniko za rangi ya buluu, zingine rangi ya nyekundu, zingine ni rangi ya manjano, ambazo zimebeba madawa zimewekelewa ya mbao.

Watu wawili, mmoja akiwa amelazwa juu ya kitanda na wengine akiwa amesimama, ameshikilia kakitu kama kichuma. Amevalia miwani, kando yake kuna kitanda ya madaktari. Kuna mavitu zimewekelewa juu ambazo ni za rangi ya buluu.

Mama ambaye ameinama akiwa amevalia nguo ya kijani iko na rangi ingine nyeupe akiwa ana tabasamu amevalia kitambaa kichwani. Amevalia kitambaa kichwani ameinama kwa maji ananawa mkono.

Watu wanne wamesimama wamevaa sare nyeupe, na gloves nyekundu. Mmoja amebeba mtungi kwa mgongo, anamwaga dawa na kichuma. Kuna kitu ambayo inaonekana chini imelalishwa kwa kaba.

Machupa za rangi tofauti zikiwa zimewekelewa juu ya meza ya mbao. Kando yake, kuna baiskeli ya rangi ya nyeusi na rangi ya buluu. Hapo kuna maandishi ambayo imeandikwa na rangi ya buluu ya kusema tiba magonjwa.